Hii ni kitabu cha kiswahili ambayo inaitwa nyota ya kiswahili ni kitabu cha mwanafunzi ya gredi ya pili ambayo naona kuna mkono ambayo imeshikilia anataka kuifungua. Katika jalada yake kuna watu wawili ambao wameshikilia farasi ,farasi hawa wanaonekana kukimbia.

Hii inaonyesha ni saa ambayo wanafuzi wanatumia kusoma hapo, imeandikwa vizuri sana wanafuzi wakawa wanaweza kuisoma kwa urahisi, umeonyesha ni saa ngapi ambayo mwanafunzi anaiona wameweka kwa ukuta. Kwa sababu wanafuzi wanaweza isoma ama kufundishwa na mwalimu

Hapa ni kwa maji ambapo kuna watu wanne na wengine wamevaa mashati nyekundu ambayo imeandikwa Kenya. Sasa wanajulikana wanatoka Kenya. Na wako kwa maji ambapo inaonekana kabisa hao wako wanaendesha meli. Na kuna mtu mmoja ambaye hali yake ya kimaumbile sio sawa.

Hapa tuko na mkimbiaji mmoja anayeitwa Samuel Mushai, katika upande wa kulia. Pia katika upande wa kushoto tuko na mtu anayemwelekeza anaitwa Jean Kipchumba. Inaonekana kabisa huyu mtu ako na shida ya macho ambapo hawezi ona, ndio maana kuna mtu anayemwelekeza. Pia ni Mkenya ambaye anakimbia, ni mkimbiaji.

Hiki ni kitabu cha gredi ya pili ambaye ni ya kingeresa , hapa juu tumeonyeshwa kuchora maua na pia kunanyesha kuna nyuki ambaye anakula mau , kuna kamkona ambaye ameshikilia kitabu hiki hili aweza kutuonyesha jalada yake.

Kuna msichana mmoja hapa ambaye ni mlemavu wa miguu na ambaye ni mkenya amevalia shati nyekundu ambayo imeandikwa Kenya na ako kwa maji ikionekana kabisa anaendesha meli kwenye maji na pia ako peke yake paka anaonekana kabisa yeye anajua kuendesha meli hii.

Hapa ni shule ambapo hapa mahali ni mahali ambapo wanapeperusha bendera na pia shule hii inaonekana kuwa kusafi sana ambapo hakuna karatasi ata moja kwenye uwanja na pia wanafuzi huonekana wako kwa darasa ama ueda wenye wako kwa likizo maana siwaoni wakiwa nje.

Hapa ni shule ambapo naona kuna viti vya wanafunzi na pia kuna ubao na pia inaonekana ni darasa na viti hii vinaonakana kuwa vimewekwa pamoja inaonekana kuwa wanafunzi walikua wanajadili kitu fulani ambao wamemaliza kwa sasa juu ziwaoni wakiwa hapa huenda wako nje wanacheza ama wako katika darasa lingine wanafunzwa somo lingine tofauti.

Hapa ni shule ambapo shule hii sana sana inaonekana kabisa ni shule ya chekechea ambayo kwa sababu naona vitu ambavyo watoto wadogo wanachezea, pia kando yake kuna kanisa ambayo inaonekana kuna msalaba. Ishara inaonekana kabisa hii ni kanisa huenda shule hii ina inahusiana na kanisa.

Hapa kuna makompyuta nyingi sana, ambayo inaoenkana ni ya mafunzo. Kuna watu ambao wanakuja hapa ili waweze kufundishwa jinsi ya kutumia kompyuta, wanaonekana kutokua hapa, huenda wametoka nje lakini kuna viti inaonyesha kuwa watu wamekuwa hapa wakijifunza mambo na kompyuta.

Hapa ni kuna wachezaji. Wanaonekana ni wachezaji wa Kenya, ambao wakona shida ya kimaumbile ya miguu, ambao wanacheza mpira, wao waking'ang'ani mpira. Wanaonekana kabisa ni kama wako kwa mazoezi, huku wakijifunza na mwalimu wao ako huko akiwa anawafundisha polepole.

Hapa ni mahali ambapo masomo inaendelea ambapo kuna makalamu. Hapa pia kuna kompyuta ikionekana watu wamejifunza kutumia kompyuta. Pia kompyuta hii imeandikwa kuwa mtu akifungua anaweza kutumia to kwa jinsi ya mafunzo na si kwa vitu vingine vile.

Hii ni mithiani ambaye mwanafunzi ameifanya na mwalimu alikuwa anasahihisha huku akiweka marks ambaye mwanafunzi ameipata , mwanafunzi huyu pia anaonekana hakua ameshikanisha sana hii ikioneksna hajapata maswali mengi pia maswali hii inaonekana kuwa ni ya dini.

Hawa ni washindi ambao wamepewa pesa. Hapa wanajumuika watu wao wanapinga picha , huku wamevalia nguo ambayo inafanana, ili hali kuna moja hapa ambaye anaonekana hayuko sawa kimaumbile, anaonekana kuwa miguu yake haiko sawa.

Kuna wachezaji wa mpira wamekua hapa ambao wako na hali ambayo ya kimaumbile sio sawa na pia inaonekana kabisa wako kwa mazoezi ikiwa mwalimu wao ako kwa kando akiwaangalia wanavyocheza vizuri mpira.

Hapa kuna mchezaji mmoja ambaye anaitwa Asiya Sururu Mohammed ambaye ni wa Mombasa nchini Kenya. Na pia alizaliwa katika mwezi wa nne 25 mwaka wa 1992. Ambaye ako na shida ya kimaumbile, miguu yake yote miwili.

Kuna mtu mmoja hapa ambaye anaonekana kushika maikrofoni. Inaonekana kabisa kuna watu anao waongelesha. Inaonekana ni watu ambao wako na kimaumbile ambayo sio sawa ambao walizalia na wakiwa na hali ya kimaumbile ambayo sio sawa, wao ndio anawaongelesha hapa.

Hapa ni shule ambapo hapa ni darasa, darasa wanafunzi wanaonekana hawako kwenye darasa huenda wako kwenye uwanja wakiwa wako kwa michezo na pia hii darasa inaonekana kuwa na vitu vya teknolojia ambayo huenda wanafunzi wanazitumia ama wanafundishwa.

Hapa Kuna mithiani ambayo mwalimu amesahihisha wanafunzi walikuwa wamefanya sasa ni wakati wa mwalimu kusahisha, inaonekana mwanafunzi huyu alikuwa amefahamu sana kwa sababu alikuwa ameshika ameandika hajakosea hata kidogo.

Hapa ni shule ambapo wanafunzi wanaonekana kuwa kwenye darasa sababu hawako huku nje. Na pia shule hii inaonekana kuwa safi sana ambapo pia inaonekana kuwa mpya. Na pia shule hii inaonekana kuwa si shule kubwa sana ambapo si madarasa mengi.

Hapa ni shule na shule hili linaonekana kuwa ni shule la chekechea kwa sababu naona vitu vya kuchezea ni vitu ambavyo ni za watoto. Ilhali sioni watoto hapa inaonekana watoto wako darasani wanasoma hapa ni nje. Hapa inaonekana kuwa ni pasafi sana.

Huyu ni msichana mmoja anayeitwa Helen Wawira. Ni Mkenya na ambaye alizaliwa katika mwezi wa nne tarehe 15 mwezi wa elfu moja elfu moja na tisa tisini na mbili. Ambaye pia ako na hali ya kimaumbile ambayo sio sawa na pia anafanya vitu ambazo anaziunua machuma.

Hapa ni shule ambayo tumeonyeshwa upao. Hapa mko na mwalimu huenda alikuwa darasani. Sasa alikuwa ameandikia wanafunzi akiwafunza. Sasa ameandika upao ili wale wanafunzi pia waweze wakaandika kwenye daftari yao ili waweze kurejelea baadaye wasisahau ama wakiwa wanasoma.

Hapa kuna wachezaji ambayo wanacheza ingawa maumbile yao wameumbwa hawana miguu moja. Wanangangana sana kucheza wakiwa ni timu mbili. Pia kuna inaonekana kabisa ni kama wako kwa mazoezi kwa maana naona mwalimu wao ambaye anawafundisha.

Hapa ni shule, ambapo tumeonyeshwa ambapo hakuna wanafunzi, huenda wanafunzi wako darasani na wanasoma, ndio maana hatuoni wakiwa nje, na pia shule hii inaonekana kuwa pasafi sana, ambapo nyasi inaonekana kuwa safi na pia, pamesafishwa vizuri sana.

Huyu ni waziri wa elimu ambaye, hapa anaongea akiwa kwa maikrofoni anaongelesha watu ambao, watoto kuhusu masomo ya watoto ambao hawako vizuri masomo yao ni ya spesheli.

Hapa kuna ratiba ya shule ambayo shule hii inaitwa Thika Road Christian junior School. Ratiba hii inaonyesha kila kitu ambapo mwalimu anafaa kufuata katika masafa fulani ili waweze kuendelea na shughuli zao vizuri.

Kuna wachezaji hapa ambao wanaonekana kufanya mazoezi wakiwa na mwalimu wao. Inaonekana kabisa wachezaji hao wako na hali ya maumbili ambayo sio sawa kwa miguu yao. Inaonekana kila mtu ako na mguu moja moja na pengine ikiwa imekatwa huenda walizaliwa hivyo ama huenda alikatwa baada ya ajali.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili ambapo wanafunzi wanatumia kuisoma. Inaonekana walikua wanaonyeshwa aina tofauti tofauti za magari, wakiwa wameonyeshwa gari ambayo inaitwa lori ,pia wameonyeshwa gari moshi na pia wameonyeshwa baisikeli.

Hiki ni kitabu cha kiswahili kitabu hii ni cha watoto cha darasa la pili ama gredi ya pili, ambapo walikuwa wanafundishwa kuhusu matumishi ya hiki na hivi, wakiwa kabisa wameonyeshwa kwa michoro hili waweze wakaielewa vizuri.

Hapa ni shule na hapa ni mahali naona ni mahali ambapo inaonekana walimu. Inaonekana wanafuzi wako katika darasa lao, ambapo sioni ata mwanafuzi mmoja hapa wala sioni mwalimu. Walimu wote na wanafuzi wako darasa wanasoma.

Hapa ni shule ambapo wamejenga vizuri ingawa sioni wanafunzi wakitembea tembea inawezekana kuwa wako darasani kwa masomo wanasoma.

Hii ni kitabu ya gredi ya pili ambayo mwalimu anaitwa mwalimu Joy anayefunza darasa hili , hii kitabu ni ya kitabu ambacho kinachofunza kuhusu mazingira yetu na iko na vitu ambayo inatuonyesha usafi katika mazingira yetu ambayo tunafaa kuzingatia.

Inaonekana ni mwalimu na mwingine akiwa kwa mazoezi. Pia huyu mwenye ako kwa mazoezi ,anaonekana kuwa miguu yake, haya tembei. Akona hali ambayo si sawa.

Hapa ni shule na inaonekana shule hii ni shule ya watoto wa chekechea ikionekana wamechora michoro ya wanyama, ili watoto wakue wakiona wakijifunza. Pia kwa milango wamechora, wameandika aa, ba, ambapo wanafunzi watakuwa wanajifunza.